Kuna mwalimu ambaye yuko mbele ya darasa huku akiwa anafunza kuhusu jambo fulani kwa kuandika huku mwanafunzi akiwa pia naye anaandikwa kwa daftari akiwa yuko ndani ya darasa.

Kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye dawati. Huku kukiwa na mwalimu ambaye yuko mbele yao akiwa amesimama huku akiwa anawaelezea jambo fulani.

Kuna wanafunzi ambao wamekaa ndani ya darasa. Wanafunzi hao wakiwa kila mtu amekaa kwenye dawati lake. Kisha kutazama mbele kuangalia kinachofunzwa na mwalimu.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye amekaa kwenye kiti, kisha kuandika kwenye kitabu. Pia mtoto huyo akiwa wa kischana. Vile vile, kuna rununu ambayo inaonyesha picha mbele yake.

Kuna msichana ambaye amekaa kwenye kiti, msichana huyo yukona kalamu mkononi mwake na pia kitabu kwenye meza vile vile msichana huyo anatazama tarakilishi.

Kuna mtu ambaye ameishikilia simu yake mkononi huku akiwa anaibofya. Mtu huyo akiwa amekaa kwenye kiti, huku pia, akiwa ameweka kalamu kwenye meza.

Huyu ni mtu ambaye amekaa chini huku anafinya tarakilishi yake. Pia kuna kikombe juu ya meza na pia kuna miwani.

Hawa ni watoto wa kike, wote wakiwa wamelala kwenye koji. Wote wakiwa wameshikilia tarakilishi enye juu ya meza.

Kuna watu ambao wako kwenye ofisi kisha wawili wao wakiwa wanajadili kuhusu jambo fulani wakiwa wamekaa wakiangalia tarakilishi kisha juu ya meza kuna vichwa vya sauti.

Kuna watu wawili ambao wamekaa kwenye kiti . Mmoja akiwa wa kiume mwingine wa kike. Wa kiume akiwa ameshikilia rununu mkononi mwake, na wa kike akiwa anafinya tarakilishi.

Huyu ni mtu ambaye amekaa kwenye ofisi, kisha kuanza kuandika kwa kitabu. Pia kuna tarakilishi mbele yake, na pia kuna dirisha ambayo imefungwa.

Huyu ni msichana ambaye anatazama tarakilishi. Pia msichana huyo ameshikilia kalamu mkononi mwake. Pia yuko ndani ya chumba.

Kuna mtu ambaye amekaa kwenye kiti akiwa anatazama tarakilishi. Pia kuna televisheni ambayo inaonyehsa. Kando yake pia kukiwa na kiti na pia kuna vitabu na kalamu kwenye juu ya meza.

Kuna mtu ambaye amekaa kwenye kiti kisha kuandika kwenye kitabu mbele yake kukiwa na tarakilishi na pia kuna vitabu ambavyo vimewekwa ndani ya mfuko.

Kuna wanafunzi sita ambao wameketi kwenye kiti wote wakiwa wamevalia sare ya smawati isipokuwa mmoja mbaye amevalia sare ya nyeupe wote wakiwa wanatumia tarakilishi.

Kuna watu ambao wamekaa kwenye kiti huku mwingine akiwa anaangalia kwenye tarakilishi huku akiwa anaandika kwenye kitabu. Pia kuna vitabu ambavyo viko juu ya meza.

Hawa ni watu ambao wako kwenye ofisi wakiwa wanafanya kazi. Baadhi yao wakiwa wanatumia tarakilishi kwa ajili ya kufanya kazi.

Kuna mtu ambaye amekaa kwenye kiti. Pia ameshikilia tai yake na kuvalia shati ya rangi nyeupe. Pia kuna kikombe juu ya meza, na pia kuna kabati.

Kuna mtoto ambaye anatazama talakilishe. Pia kuna kitabu na kalamu juu ya meza hiyo. Pia kuna mmea ambao umewekwa juu ya meza hiyo.

Kuna mtu ambaye amekaa kwenye kiti kisha kutumia tarakilishi yake akiwa ameiweka kwenye meza. Pia kuna viti ambavyo vimewekwa. Pia kuna rafu ambayo imewekwa vitu tofauti.

Kuna wasichana ambao wamekaa nje. Wasichana hao wakiwa wamevalia makoti. Pia kuna msichana mmoja ambaye yuko na tarakilishi kisha kuibofya.

Kuna miti ambayo imekua mikubwa, pia kuna mchezo wa watoto wa kuwafurahisha. Vile vile kuna majumba makubwa ya aina ya ghorofa.

Hii ni basi ya shule ambapo basi hii ikona rangi ya njano. Vilevile basi hii husafirisha wanafuzi na walimu wanapokuwa wanataka kuelekea mahali tofauti tofauti.

Hapa ni maktabani ambapo wanafuzi hukuja na kuchukua vitabu tofauti tofauti na kusoma. Wanafuzi hawa kuna wengine wamekaa chini uku wengine wamesimama.

Kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye kiti huku wanafunzi hawa wakiwa wanatumia tarakilishi. Vile vile, kuna mwalimu ambaye anawaelezea kuhusu jambo fulani akiwa anatumia tarakilishi hizo.

Hapa ni maktabani ambapo wanafunzi hukuja na kuchukua vitabu tofauti tofauti na kusoma. Pia vitabu hizo zimewekwa kwenye safu na kupangwa vizuri.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wako kwenye mazoezi kwa ajili ya kujiweka sawa. Vile vile kuna miti ambayo imekuwa mikubwa na nyumba.

Kuna wanafunzi ambao wamekaa chini na kuangalia tarakilishi, huku kukiwa na mwalimu ambaye anaangalia kinachofanyika na wanafunzi hao, na kuwaelezea.

Hawa ni wachezaji ambapo, wachezaji hawa wanafanya mazoezi kwa ajili ya kukuwa sawa. Pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa, vilevile kuna jumba la aina ya ghorofa.

Hawa ni watu ambao wako kwenye maktaba. Maktaba hii iko na vitabu tofauti tofauti, ambapo watu hukuja na kuchukua kisha kusoma. Pia kuna wengine ambao wanaongea.

Kuna jumba aina ya ghorofa. Pia kuna miti ambayo imekua mikubwa. Vilevile kuna mtu ambaye anaingia kwenye ghorofa hiyo.

Hapa ni maktaba ambapo wanafunzi hukuja kuchukua vitabu aina tofauti tofauti kwa ajili ya kusoma. Pia kuna taa juu yake kwa ajili ya kuweka mwangaza na kusoma vizuri.

Kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye kiti huku wakiwa wanafunzwa na walimu wao akiwa yuko mbele ya darasa. Pia kuna mlango ambao uko wazi. Vilevile kuna taa kwa ajili ya mwangaza.

Kuna vitanda aina ya staha mbili ambavyo viko kwenye chumba. Vitanda hivyo vikiwa vina godoro juu yake. Pia, kuna kabati ambayo ni hutumika kuweka vitu tofauti-tofauti.

Hili ni shule ambalo limejengwa . Shule hili, mbele yake imepakwa rangi ya kijani kibichi na manjano. Pia, kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna vitanda aina ya ghorofa mbili ambavyo vimepangwa ndani ya nyumba, vitanda hivyo vikiwa na godoro juu yake. Vile vile kuna dirisha ambalo limefunguliwa kwa ajili ya mwangaza kitandani.

Hawa ni wanafunzi ambao wamekaa kwenye kiti kisha kulalia meza. Pia, kuna mwalimu wao mwenye amevalia nguo nyeusi kisha kuwaangalia. Pia, kwenye kuta kuna chati za kusomea.

Hili ni jumba la ghorofa ambapo limepakwa rangi ya nyeupe na samawati, kisha mlango wake umefungwa, na pia kando yake kuna mimea aina tofauti tofauti yenye imekua.

Kuna mchezaji ambaye anacheza mpira wa vikapu. Pia mkononi mwake ameshika mpira huo wa vikapu. Pia kuna wengine wamekaa na wengine kusimama.

Kuna kiti na kabati. Ndani ya kabati hio kukiwa na taa ambayo imewaka. Pia kando ya kabati hio kuna kitanda ambacho kimewekwa.

Hawa ni wanafunzi wenye wamekaa kwenye darasa. Kisha, kuna Rais ambaye anafahamika kama William Samoei Ruto mwenye amewatembelea kisha kuwaongelesha.

Kuna kitanda aina ya staha mbili ambacho kina mto na godoro juu yake. Pia kuna kiti na meza kando ya kitanda hicho.

Kuna vitanda aina ya staha mbili ambavyo juu yake kuna mto na pia kuna champali ndani ya chumba cha kulalia cha wanafunzi.

Kuna viti na meza ndani ya nyumba. Pia kuna dirisha ambalo limefunguliwa. Pia kuna feni kwa ajili ya kuzuia joto.

Kuna dawati ambazo zimepangwa ndani ya darasa kwa ajili ya wanafunzi kuja kukaa na kusoma. Pia kuna dirisha ambazo ziko wazi kwa ajili ya kuingiza mwangaza.

Kuna vitanda viatu aina ya staha mbili vikiwa vimepangwa, pia vitanda hivyo vikiwa na godoro juu yake. Pia kuna mlango ambayo imefungwa.

Kuna viti na meza ambavyo vimepangwa ndani ya nyumba . Viti hivyo na meza viko rangi ya nyekundu. Vile vile, pia kuna dirisha ambayo imewachwa wazi.

Kuna vitanda viwili ambavyo juu yake kuna godoro. Pazia imefunguliwa kwa ajili ya kupitisha mwangaza. Pia kuna rafu ambayo iko na viatu.

Huyu ni mwalimu ambaye amekaa chini na kisha kumuelezea mwanafunzi ambaye amesimama na kisha kutazama ambacho anaelezewa. Pia kuna vitabu juu ya meza.

Kuna watu ambapo watu hawa wamekaa chini huku kukiwa na mwingine ambaye yuko mbele yao huku akiwa anawaelezea kuhusu jambo fulani. Vile vile kuna msichana mwingine ambaye anaandika kitu fulani kwa kitabu huku wengine wakiwa wanasoma.

Hawa ni watu ambao wamekaa chini. Watu hawa wote wakiwa wako na vitabu juu ya mez mbele yao. Huku kukiwa na mtu mwingine akiwa huku mbele yao akiwa anawaelezea jambo fulani.

Kuna watu ambao wamekaa chini. Watu hawa wakiwa wanaangalia mtu ambaye yuko mbele yao uku akiwa anawaelezea kuhusu jambo fulani. Vilevile kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Hawa ni watu ambao wote wamekaa chini. Watu hawa wakiwa wote wamevaa nguo za kufanana. Vilevile wako na kitabu na karatasi wakiwa wana andika.

Hiki ni chumba ambacho ndani mwake kuna viti na meza, pia na tarakilishi ambapo tarakilishi hizo ziko juu ya meza. Vilevile kuna mlango ambao umefungwa.

Hawa ni wanafunzi ambapo wanafunzi hawa wamekaa chini na kukula chakula, huku wengine wakiwa wamesimama na mlango mwingine ukiwa uko wazi.

Hawa ni watoto wadogo ambapo watoto hawa ni wanafunzi ambapo wanakula chakula. Watoto hawa wote wakiwa wamekaa kwenye kiti huku wakiwa wanatazama mbele huku wengine wanakula.

Kuna wanafunzi ambao wanafunzi hawa wamepanga laini kwa ajili ya kupokea chakula chakula. Vile vile kuna mpishi ambaye anawahudumia watoto hao.

Hili ni darasa ambapo wanafunzi hukuja kukaa na kusoma. Darasa hili lina viti na dawati ambazo zimepangwa vizuri kwa ajili ya masomo.

Hawa ni watoto wadogo ambapo watoto hawa wanakula chakula, Watoto hawa wanaangalia juu kwa ajili ya kupigwa picha, huku wakiwa wamevalia sare za shule.

Hawa ni wanafunzi wa chekechea ambapo wanafunzi hawa wamekaa kwenye kiti huku mwalimu akiwa anawaelezea kuhusu jambo fulani na kuwaonyesha.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wakiwa wanakula chakula. Vili vile, chakula hicho kikiwa kiko kwenye sahani, huku wakiwa na kijiko mkononi mwao.

Hawa ni wanafunzi ambapo wanafunzi hawa wakiwa wamesimama huku wakiwa wanaangalia kitu fulani. Huku kukiwa na mtu mwingine ambaye amekaa chini huku akiwa anakula.

Hawa ni watoto ambao wamekaa ndani ya darasa huku wakiwa wanaangalia mbele. Watoto hawa wakona kalamu na kitabu juu ya dawati.

Hawa ni wanafunzi, wanafunzi hawa wanapokea chakula kwa ajili ya kukula. Vilevile, wanafunzi hawa wote wamevalia shati ya nye, rangi nyeupe.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wakiwa wanaandaa chakula fulani huku kukiwa na vitu tofauti tofauti kwa meza. Pia kuna walimu wengine ambao wanaangalia wanafunzi hao.

Hawa ni wanafunzi ambao wanapika kwa ajili ya mafunzo na kusoma. Pia kuna sufuria na meza ambazo ziko kando kando ya wanafunzi hao. Vilevile wanafunzi hao ni wawili.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea kupika, huku mwingine akiwa anapika, huku sufuria zikiwa zote ziko kwenye moto. Pia kuna mwanafunzi mwingine ambaye amebeba vitu fulani kwenye sufuria.

Kuna wanafunzi ambao wamepika chakula tofauti tofauti. Wanafunzi hao wakiwa wameeka vhakula hivyo kwenye meza. Vile vile, kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Kuna mtu mmoja ambaye anapika nyama. Mtu huyo akiwa anapika nyama kwa kutumia jiko. Vile vile, kuna nyama zingine ambazo ameziweka kwa besheni, ambazo zimeiva, huku pia kuna watu wengine wamesimama.

Hawa ni wanafunzi ambapo wanafunzi hawa wameandaa vyakula tofautitofauti na kuviweka juu ya meza. Wanafunzi hawa wakiangalia kamera na kupigwa picha. Vilevile kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea kupika. Wanafunzi hawa wote wakiwa katika majaribio ya kupika, huku wakiwa wameweka vyakula vyao kwenye meza.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea upikaji. Wanafunzi hawa wakiwa wa wanandaa chakula fulani huku wakiwa wote wanaangalia mbele kwa ajili ya kupigwa picha. Pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hawa ni wanafunzi ambao wamekaa kwenye hoteli na kisha kuitisha chakula na kuletewa na kula wanafuzi hawa wanaangalia mbele kwa ajili ya kupigwa picha.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea kupika. Wanafunzi hawa wakiwa wanaandaa chakula tofauti tofauti, huku kukiwa na vyakula tofauti tofauti kwenye meza.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea kupika. Wanafunzi hawa, wengine wakiwa wa kike, huku wengine wakiwa wa kiume. Pia, wanafunzi hao wakiwa wamewekwa vyakula hivyo, kwenye meza.

Hawa ni wanafunzi ambapo wanafunzi hawa kuna wengine wanatembea huku kuna wengine ambapo wamesimama kwa ajili ya kupigwa picha. Vilevile kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Hawa ni wanafunzi ambao wanapika. Wanafunzi hawa wote wakiwa wa kike kukiwa pia kuna meza na sufuria. Vilevile, kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Hawa ni watu ambapo watu hawa wanachoma nyama. Watu hawa wakiwa wanachoma nyama kutumia jiko. Nyama hizo zikiwa zimeiva vizuri.

Hawa ni wanafunzi ambao wanapiga picha. Wanafunzi hawa wote wakiwa wanaangalia mbele, huku mwingine akiwa amevalia barakoa. Pia kuna chakula ambacho kiko juu ya meza.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anapanda miti kwa ajili ya utunzaji na kuweka mazingira bora. Mwanafunzi huyu amekaa chini na kisha kupanda mti huo.

Kuna mwanafunzi mmoja ambaye amepika chakula chake huku akiwa na mkubwa wake ambaye amamshika mkono na kisha kusimama naye kwa ajili ya kupiga picha pia kuna nyumba na miti.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea upishi. Wanafunzi hawa wanaandaa vyakula tofauti tofauti huku wakiwa wanasoma. Vilevile wanafunzi hawa wamevalia shati za rangi nyeupe.

Huyu ni mtoto ambaye ameshinda medali tofautitofauti, huku akiwa ameshika medali hizo kwa ajili ya kupigwa picha. Vile vile kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wakiwa wamesimama kwenye laini huku pia wakiwa na mwalimu wao. Wote wakiwa wameshika zawadi fulani fulani ambazo wamezawadiwa.

Kuna wanafunzi ambao wengine wamekaa huku wengine wamesimama. Vile vile kuna mwanafunzi ambaye ni wa kiume ambaye anakunywa soda huku akiwa anaiweka kwenye glasi.

Hawa ni wanafunzi ambao wamekaa kwenye kiti na kisha wengine wakiwa wanakula. Pia kuna mtu mwingine ambaye amesimama na kuwaangalia wanafunzi hao.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wakiwa wote wanapika chakula tofauti tofauti huku kukiwa na jiko ambalo ni la kupika chakula hicho. Vile vile kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Kuna watu ambao wamekaa huku wengine wakiwa wamesimama. Watu hawa wamekaa kwenye uwanja, vilevile, kuna miti, ambayo imekua mikubwa.

Kuna mtoto mmoja ambaye haoni. Mtoto huyo anafunzwa na mwanamke mmoja ambaye yuko na yeye kwa ajili ya kumuelekeza mtoto huyo.

Hawa ni watu wawili. Watu hawa wote ni wa kike huku wakiwa wamekaa kwenye kiti. Vilevile watu hawa wameshikilia kitu fulani mkononi vitu hivyo vikiwa pia kwenye meza.

Kuna watu ambao wamekaa kwenye kiti huku wakiwa wanaandika kitu fulani kwenye kitabu. Pia kuna tarakilishi ya juu ya meza. Vilevile kuna rafu ambayo iko na vitabu vya kusomea.

Hawa ni watoto ambapo watoto hawa wanafunzwa na mwalimu jambo fulani huku wote wakiwa wanaigiza na kumfuata mwalimu jinsi anavyofanya watoto hawa wote wakiwa wamekaa kwenye kiti.

Kuna mtu mmoja ambaye huwa haoni. Mtu huyo akiwa anaelekezwa na mtu mwingine ambayo anamwonyesha jinsi ya kufanya mambo ambayo iko mbele yao.

Kuna wanafunzi wawili ambao wamekaa ndani ya darasa wanafunzi hawa mmoja akiwa wa kike mwingine wa kiume, wa kiume akiwa anamwelezea jambo fulani wa kike.

Kuna watoto watatu ambao wamekaa chini, wa katikati akiwa amewashika wenzake mabega, wakiwa wametabasamu wakiangalia mbele.

Huyu ni mtu ambaye amekaa kwenye kiti akiwa anaandika kwenye kitabu kikiwa juu ya meza. Pia kuna tarakilishi juu ya meza.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa amekaa chini, mwingine akiwa amesimama, huku mmoja akiwa anaongea kwa njia ya ishara. Pia kuna kitabu juu ya meza.

Kuna wanaume wawili na wanawake wawili, wote wakiwa wamekaa kwenye kiti wakiwa wameshikana mikono wawili wawili. Pia wanaume hao wakiwa wamevaa shati za kufanana.

Kuna watu wawili ambao wamekaa Kwa kiti wote wakiwa wa kike huku mwingine akiwa mkubwa mwingine mdogo. Mkubwa akiwa amevalia miwani akiwa anamskiza mdogo.

Kuna watu ambao wamekaa kwenye ofisi, watatu wao wakiwa wanajadili jambo fulani wakiwa wanaangalia tarakilishi, mmoja wao akiwa amevaa vichwa vya sauti.

Hawa ni watu wanne ambao wamekaa kwenye kiti wakiwa wanajadiliana kuhusu jambo fulani. Kwa meza hiyo pia kuna tarakilishi, kalamu na vitabu.

Kuna watu wawili ambao wamekaa kwa kiti. Watu hawa wote wakiwa wa kike uku mwingine akiwa mkubwa mwingine mdogo. Mkubwa akiwa amevalia saa mkononi mwake akiwa anamweleza kitu mdogo.

Kuna mtu ambaye amesimama akiwa amebeba begi kwa mgongo wake. Pia amebeba kitabu kwa mkono wake akiwa anaangalia kando. Pia kuna viti kwenye nyumba hiyo.

Hawa ni watu Wawili. Mmoja akiwa mama mwingine akiwa mtoto mdogo. Mtoto huyo akiwa anaandika kwenye karatasi huku mama akiwa anamwelekeza. Pia kuna kalamu juu ya meza hiyo.

Hawa ni watu wawili wa kike ambao wamekaa kwenye kiti. Mmoja wao akiwa anabofya kwenye tarakilishi, huku mwengine akiwa anaangalia kwa tarakilishi hio.

Kuna wanafunzi wanne ambao wamevalia sare za kufanana. Pia kuna mwanafunzi mmoja ambaye amekalia kiti cha magurudumu kwa sababu ya ulemavu.

Kuna watu wawili ambao wote ni wa kike. Mkubwa akiwa anamuonyesha kitu mdogo, akimuonyesha kwa mkono. Pia kuna rafu ambazo zimeweka vitu tofauti tofauti.

Kuna watu wawili ambao wamekaa kwenye kiti. Watu hao mmoja ni wa kike mwingine wa kiume. Wa kike akiwa amemshika wa kiume mkono huku akimwangalia pia kuna rafu ambayo imeweka vitabu.

Huyu ni mwalimu ambapo mwalimu huyu anajaribu kuwaelezea wanafunzi ambao wako nyuma yake kwa kuandika kwa ubao. Mwalimu huyu akiwa pia na kalamu mkononi mwake.

Kuna watu ambao wamekaa kwenye kiti, huku pia kukiwa na vitabu juu ya meza. Vile vile, kuna mtu mwingine ambaye amesimama na kushika chati huku akielezea jambo fulani.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wakiwa wanapima na kufunzwa na mwalimu wao huku wakiwa wamevalia miwani. Vilevile kuna mwanafunzi mwingine amevalia barakoa.

Hawa ni wanafunzi amabapo wanafunzi hawa wamekaa chini na kisha kuangalia mbele vile vile wameweka vitabu vyao kwenye meza pia kuna bagi ambazo wameziweka kando.

Kuna watu ambao wamekaa kwenye kiti kisha kuzungumza kuhusu jambo fulani huku kukiwa na tarakilishi mbele yao ikiwa inaonyesha jambo fulani. Vilevile kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hawa ni mafundi wa kuchomelea chuma. Mafundi hawa wanachomelea chuma ili kutengeneza kifaa fulani. Pia kuna fundi fulani ambaye amesimama na kuvalia nguo ya kijani kibichi.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea kuchomelea. Wanafunzi hao wote wakiwa wakike. Vile vile wanafunzi hao wamevalia miwani kwenye macho yao.

Hawa ni watu ambao wote wamesimama kwa ajili ya kupigwa picha, huku kukiwa na wawili wa kiume na wawili wa kike. Vile vile, kuna picha ambayo imewekwa kwenye ukuta. Pia kuna meza na viti.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu, huku wakiwa katika majaribio, huku wakiwa wanajaribu jambo fulani, huku wakiwa wanaangalia matokeo yake, huku kukiwa na vitabu juu yake.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu ambapo wanafunzi hawa hucheza mpira, na wanaangalia mbele kwa ajili ya kupigwa picha. Wanafunzi hawa ni wa chuo kikuu cha Kamukunji Technical Vocational College.